Naaam, ni katika jumba hili lenye ukuta wa rangi ya samawati na mlango uliofungwa wa kahawiya, ambapo ipo karatasi nyeupe iliyobandikwa hapo ya maandishi meusi ikionyesha ilani ya wanafunzi kuwa hakuna kutoka.

Wakiung'ang'ania mpira hewani, wachezaji hawa wawili walibaza, mmoja akiwa amevalia nguo ya manjano, kaptura nyeupe na mchiririzi ya samawati. Mwingine akiwa amevalia machungwa. Kando yao ni mchezaji mwingine akiwaangalia kwa mbali. Nje ya uwanja kunaonekana mwanaume barubaru akiwa amevalia kijani kibichi.